Mandhari ya shambani, ambapo vyakula vimepandwa na kuna ishara ya ndizi zenye matawi marefu na miwa na nyasi ya kijani inayopendeza na mchanga huo mwekundu, ishara kuwa, ukulima bora unaendelea.

Ng'ombe wenye rangi tofauti waliolala chini ishara kuwa wamo zizini ng'ombe mmoja mweusi amesimama na kando yao kuna nyasi ya rangi ya kijani na mahali walipolala kuna kinyesi cha ng'ombe, mandhari haya yakieleza kuwa ukulima bora unaendelea katika eneo hilo.

Zizi la ngombe ambalo limetengenezwa vizuri na paa refu, na kila ngombe ana sehemu yake ya kulisha, na wanategi kwenye masikyo zao, na wakulima hao wamesimama katikati na kushughulikia masilahi ya mifugo, hiyo ishara kuwa ukulima bora unaendelea.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama shambani ishara ya kuwa ni mkulima na amepanda ndizi nyingi, ambazo ametumia miti mirefu kuziengeza kuashiria ukulima bora na nyuma yake kuna bustani linalopendeza na nyasi ya kijani.

Ngombe mweusi na mwenye madoa meupe, amesimama na kuna mja aliyevalia kabuti la rangi ya njano, na ana kifaa mgongoni, ambacho anatumia kumnyunyizia ngombe huyo dawa. Ishara kuwa ukulima bora unaendelea katika eneo hilo.

Ng'ombe mweusi na mwenye miguu meupe anakamuliwa na mja huyo aliyevalia kofia kichwani na amechuchumaa na maziwa hayo yakiingia kwenye ndoo hiyo ya chuma mandari haya yakionyesha ufugaji wa ng'ombe.

Matawi marefu yenye rangi ya kijani yanayopendeza na anga yenye mawingu meupe na samawati, kuonyesha mwonekano wa jua katika eneo hilo na mandhari haya yakieleza zaidi kuhusu ukulima bora.

Shamba iliyolimwa vizuri na kupandwa kati mimea midogo iliyoanza kuchipuka na kando kuna migomba mirefu za mandizi na zina matawi ishara kuwa ukulima unaendelea katika eneo hilo.

Ng'ombe zilizo kwenye malisho yao na zinakula nyasi na kila ng'ombe ina mahali pake pa lisho, na zina tagi kwenye masikio yao mbele yao mnamo gunia mbili nyeupe zilizo sealiwa na zina mchoro wa n'gombe ishara kuwa inatumiwa ipasavyo ili kuweze kuwa na ukulima bora.

Ndizi za kijani zilizofunikwa na kuzingirwa na matawi hayo, na zina urefu, na unono tofauti. Mandhari haya, hakionyesha yakua, ukulima bora unaendelea katika eneo hilo.

Ngombe ambaye amefungwa miguu yake ya nyuma na anakamuliwa matiti, na mja huyo ambaye ameketi na yuko kwenye malisho yake, ishala ya kuwa ukulima bora unayendelea katika maineo hayo.

Shambani, ambapo ndizi nyingi zimepandwa na zina matawi ya rangi ya kijani, kwenye mashimo hayo na mja mmoja aliyesimama na kamera aliyoweka kwenye kifaa hicho. Mandhari haya yanaashiria ukulima bora.

Ngombe mweusi na mwenye madoa meupe amefungwa miguu yake ya nyuma na mdomo wake ukionyesha kuwa analisha na kuna kifaa ambacho kinatumiwa kumkamua ngombe huyo. Mandhari haya yakielezea zaidi ukulima bora katika eneo hilo.

Tenki ndogo za chuma zinazotumiwa kubeba maziwa, kuna ishara ya ngombe kwenye ukuta iliyobandikwa, na waja wawili wanaoshughulikia maziwa hayo. Madhari haya yakiashiria zaidi kuhusu ukulima bora unaoendelea katika sehemu hiyo.

Ng'ombe wengi kwenye zizi hilo na wenye rangi nyeupe wanalisha na mama mmoja aliyesimama na kifaa mkononi ishara kuwa anamuosha ng'ombe huyo, maandhari haya yakionyesha ufugaji bora katika eneo hilo.

Mahindi iliyomea kwenye mchanga huo mwekundu na ina matawi marefu yenye rangi ya kijani na nyasi ya kijani na miti mirefu yenye matawi iliyopandwa, kudhihirisha kuwa, ukulima bora unaenea katika eneo hilo.

Ng'ombe aliyefungwa miguu yake ya nyuma na kamba na mwanamke huyo ambaye amechuchumaa kumkamua ng'ombe huyo na ndoo chini inayobeba maziwa hayo, ishara kuwa, ukulima bora unaenea katika eneo hilo.

Mandhari haya ni ya sokoni, ambapo tunaona ndizi nyingi za kijani zilizopangwa chini kuuzwa na wajaa wametapakaa mbali ishara kuwa ni wauzaji na wanunuzi ili kuweza kushughulikia maswala yao ya kifedha na kuonyesha akuwa ukulima bora unaendelea katika eneo hilo.

Ndizi zilizopandwa kwenye mchanga huo mwekundu na ziko kwenye shimo hiyo yenye upana na zina matawi marefu ya kijani yaliyokatika na nyuma yao kuna miti na nyasi. Mandhari haya yakiashiria kuwa shambani na ukulima bora.

Ndizi zenye migomba mirefu na zenye rangi ya kijani, zinazopangwa kwenda juu. Na kuna ishara ya mja huyo ambaye ameinua ndizi hiyo. Mandhari haya yanaeleza zaidi ukulima bora unaendelea katika eneo hilo.

Ndizi mbichi na nyingi ambazo zimetolewa shambani na kupangwa chini na maliri makubwa mawili, ambayo yameegeshwa hapo na watu hao kupanga ndizi hizo ndani kwa minajili ya usafiri. Mandhari haya yanaelea zaidi kuhusu ukulima bora katika maeneo hayo.

Mandhari ya ishara ya ukulima, kuna aina mbali mbali za vyakula vinavyopandwa ndizi ambazo zimeiva na zingine mbichi, vitunguu, nyanya na krati mbali mbali ambazo zimepakia chakula ishara ya kuwa wako sokoni wakiuza vyakula hivyo.

Mandhari ya wakulima ambapo ndizi nyingi zilizopandwa kwenye shamba hilo ndizi hizo zina matawi marefu na zimeegezwa na mti mrefu, na mkulima huyo ambaye amesimama katikati anazitazama.

Ng'ombe wawili kwenye malisho yao na mmoja amefungwa miguu yake ya nyuma na mwanaume huyo mwenye kaburi la kijani na buti za mpira miguuni na anaamua matiti ya ng'ombe huyo chini yake kuna ndoo nyeupe ambayo maziwa yanaingia ndani mandhari yakionyesha ukulima bora.

Ng'ombe mwenye madoa meusi na meupe aliyefungiwa na nyororo kwenye zizi lake na mcha huyo mwenye shati nyeupe na glofu mkononi na ana kifaa mkononi, amevalia viatu vya mpira ishara kuwa anamshughulikia ng'ombe huyo, manthari haya yanaonyesha ufugaji wa ng'ombe katika eneo hilo.

Ngombe aliyefungwa kwenye miti na amekonda Sana na ngozi yake kutokewa na vidonda kubwa vilivyochipuka, ishara kuwa ngombe huyo ni mgonjwa na nyuma yake kuna ishara ya miti ya kijani Ishara kuwa ukulima unaoendelea katika eneo hilo.

Ndizi ilio kwenye mgomba huo na yenye rangi ya kijani na matawi ya ndizi na mwonekano wa jua katika eneo hilo , na mazingira hayo kuashiria vitu vya rangi ya kijani kuonyesha ukulima upo katika eneo hilo.

Migomba mirefu ya ndizi na ina matawi marefu ya kijani na imepandwa kwa laini na nyasi ya kijani na mwonekano wa jua katika eneo hilo. Mandhari haya yakieleza zaidi, ukulima bora unaendelea katika eneo hilo.

Ndizi za rangi ya kijani na zina mgomba na zina shepu tofauti tofauti ambazo zimeekwa chini. Mandhari haya yakionyesha ukulima bora unaoendelea katika eneo hilo.

Migomba mirefu ya ndizi iliyo na matawi marefu ya kijani yaliyokatika katika, na nyuma yao na kando, kuna miti mirefu yenye matawi. Mandhari haya yakiashiria kuwa shambani ambapo ukulima uko katika eneo hilo.

Mandhari ya shambani ambapo ukulima unaendelea ndizi refu zenye matawi marefu na nyingi zimepandwa kuteremka kwenye ardhi hiyo na nyasi ya kijani inayopendeza na shamba hiyo imekingwa ishara ya kua ukulima bora unaendelea.

Ng'ombe wawili weusi wenye madoa meupe wamefungwa miguu yao ya nyuma na wanakamuliwa na wanaume hao wawili waliochuchumaa na ndoo chini ya ng'ombe hao kubeba maziwa kuonyesha kuwa ukulima bora unaendelea katika eneo hili.

Ng'ombe mwenye pembe aliyesimama kwenye mchanga huo na mja mmoja amechuchumaa kuonyesha anamkamua ng'ombe huyo na maziwa kuingia kwenye ndoo hiyo ya rangi ya samawati maandhari haya yakiashiria ukulima bora huko katika eneo hilo.

Nyumba ya mawe na mabati juu yake na mbao, ambapo ng'ombe wanaingia kusafishwa ili kutolewa wadudu wanao wanyonya damu kwenye ngozi yao mandhari haya yakieleza zaidi kuhusu ukulima bora Katika eneo hilo.

Ng'ombe wengi wenye rangi ya nyekundu na madoa meupe na kando yao mja aliyesimama na mti mkononi na kuvalia viatu vya mipira, nyasi ya kijani katika eneo hilo na nyuma yao kuna miti mirefu yenye matawi, mandhari haya yanaeleza zaidi ukulima bora unaendelea katika eneo hilo.

Ng'ombe kwenye zizi hilo ambapo ng'ombe mmoja anakamuliwa na kifaa hicho ambacho wameweka kwenye matiti na kinasababisha maziwa kutoka. Mandhari haya yakiashiria kuna ufugaji wa ng'ombe katika eneo hilo.

Tanki kubwa za chuma zilizofunikwa zingine zimefungwa juu ya pikipiki na moja kuwekelewa chini na mlango mkubwa wa rangi nyeusi. Mandhari haya yanaashiria ukulima bora unaenea katika eneo hilo na usafirishaji wa bidhaa hizo.

Mifugo mbalimbali inaonekana hapa kwenye kituo hichi cha kuoshea mifugo ambapo tunamwona mwanaume mmoja ambaye ana kifaa ambacho kinatumika kumwosha ng'ombe huyo na hapo kando pana mwanaume mwingine ambaye anamsugua ng'ombe huyo.

Mahindi iliyokauka kondeni na ishara ya kuwa na jua kali katika mazingira hayo na nyuma kuna mti mrefu wenye matawi, kudhihirisha kuwa, ukulima upo katika eneo hilo.

Ndizi za rangi ya kijani na mkono wa mtu ambao umebeba ndizi iliyotolewa maganda na kuwekwa kwenye ndizi hizo zingine , mandhari haya yanaashiria kuwa ukulima bora unaendelea katika eneo hilo.

Ng'ombe wawili weusi, wenye madoa meupe. Wamefungwa miguu yao ya nyuma na mashine hiyo imewekwa kwenye matiti ili iweze kukamua na kutoa maziwa. Mandhari haya yakiashiria ukulima bora katika eneo hilo.